Kuna gari lilo eegeshwa lenye gari nyeupe aidha , nyuma kuna miti kwenye number plati liandikwa KCM 709K. Aidha linakaa gari la kufanyia familia.

Unaweza kuona kuwa haya ni magari yameegeshwa vilevile yana rangi tofauti tofauti nyekundu ,nyeusi ,nyeupe, samawati aidha kuna tarakilishi pale na meza.

Nimeanza kuona kuwa kuna jamaa ambaye anaonekana ni mtu mwili wake akitembea. Vilevile kuna viatu ambavyo vimepangwa pale venye rangi tofauti tofauti nyeusi, nyekundu, nyeupe, vilevile kuna bati linaloonekana kule juu lenye rangi ya samawati.

Mbele yangu ninaona kuwa kuna bango ambalo hua huonekana kwenye benki. Bango hili linaonyesha jambo lililoandkiwa exchange rates usd GPD, Euro Aud, IR, Cad japan, sar

Unaweza kuona kuwa mtu amevaa vazi la madaktari aidha amefunga kichwa kando anaingiza kidole chake mahali ambapo kuna tarakilishi fulani lenye bango milk ATM

Mbele yangu ninaweza kuona kuwa kuna mtu ambaye ameshika tama. Aidha kuna vitu vya matunda vya kuuzia, ndizi , chungwa vilevile ana pineapple na kibanda chake linaonekana vizuri.

unaeza kuona kuwa kuna mwanamke ameketi na anashikilia simu tamba kwa mkononi amevalia miwani machoni kando yake kuna bango liloandikwa kopokopo simple one hundred percent for your buisness aidha vile vile kuna email ya kuandika na pahali pa kufanya sign in

Mbele yangu naweza ona ufunguo ulio funguliwa kwenye gari, aidha gari hili lina viti kwa umbali kwenye ghorofa linazoweza kuonekana. Aidha lina kitu cha kushikilia hilo funguo.

Hapa kuna bango lililochorwa mkono wa mtu ukishikilia simu. Aidha, kuna jambo lililoandikwa pale Get insurance from the comfort of your phone. Insurance Rah Easy Kenya Orient. Get insurance now .

Mbele yangu kuna magari matano, mbiili yakiwa ya rangi nyekundu na moja likiwa aina ya pickup . Nyuma kuna miti kubwa, chini kuna nyasi, na kuna wanaume waliosimama, kuna yule ameketi na mwezake.

Mbele yangu naeza ona kuna watu wawili. Mmoja wa jinsia ya kiume mwingine wa jinsia ya kike. Mmoja wa jinsia ya kike amejifunga vizuri kama mwisilamu na kando yake amesimama kando ya glasi yenye maandishi mpesa available here .

Kuna bango lililochorwa mtu akibeba mwingine, imeandikwa ni bima bora inaitwa bodaboda insurance na hapo kumeandikwa third party three thousand, comprehensive six thousand nambari sufuri saba sufuri saba tisa moja, tisa nne moja moja.

Mbele yangu ninaweza kuona kuna manoti ya pesa ya nchi ya Kenya, elfu moja kwa wingi, mia tano kwa wingi, na mia mbili kwa wingi, zimewekwa kwenye sakafu yenye rangi nyekundu.

Hapa kuna bango lililoandikwa na kuchorwa, mchoro ni wa gari, maandishi ni ya insurance 1 month TPO , elfu moja, 1 year , elfu tano.

Mbele yangu naeza ona ni kibanda cha mtu. Ndani ya kibanda hiki kuna mgomba wa ndizi, moja liko kwenye rangi ya kijani kibichi ilhali nyingine iko kwenye rangi manjano, vilevile kuna kisu, kuna manyanya na kuna hoho.

Mbele yangu kuna aina ya duka lililoandika kwenye bango kwa lugha ya kimombo Junction forex and money remittance kando ya bango hilo chini kuna maandishi yaliyoandikwa Western Union, Money gram, Mpesa.

Mbele yangu naeza ona kuna magari zaidi ya saba, magari haya yamepigwa picha upande wa nusu ilhali nusu mwingine hauonekani, magari haya yako kwenye rangi nyeusi, nyeupe, vilevile rangi ya samawati.

Mbele yangu unawezaona kuna mbao ambalo limeandikwa mpesa vile vile nawezaona kuna mfuko wa chakula ambazo zimepagwa pale, mchele , kuna masoda ambayo yako pele chini Coca-Cola, spirit yako pale.

Mbele yangu kuna magari ambayo yamepangwa kutoka kulia hadi kushoto, yana rangi tofauti, nyeusi, nyeupe, nyekundu na pia kuna bango la rangi ya manjano pale.

Mbele yangu naona ni duka ya matunda. Kuna dizi, kuna tikitiki maji, kuna maembe, kuna machungwa, vilevile kuna vibuyu vimewekwa. Kuna mbao inayosimamisha, kuna sakafu lililopitishwa maji.

Mbele yangu kuna magari yaliyopangwa kwenye baraste na kupigishwa alama ndani ya hilo hilo barabara . Either magari haya mingi ni ya aina ya gari yenye rangi nyeupe.

Mbele yangu unawezaona kuwa walaka ambao umeandikwa Kenya port authority revenue receipt kando yake kuna tarehe pili VAT number, receipt number vile vile customer .

Mbele yangu kuna bango lililochorwa daktari akiwa na mgonjwa. vilevile kuna mkono ambao unashikilia mkono mwingine. Bango hili limeandikwa COVERBORA MEDICAL INSURANCE jubilee .Limeandikwa pia nambari la kubonyeza.

Kuna bango lililo na maandishi. Mchoro ni wa mtu akibeba mwingine kwenye bodaboda, sakafu, kuna ukuta kwa umbali. Bango hilo limeandikwa, bima rahisi, safeguard your boda with an affordable Third Party Cover for six months at only two thousand five hundred .

Inaonekana kuwa mandhari ya sokoni, kuna mama ambaye ameketi chini anauz mboga zake ilhali mwingine ameinama kuziangalia. Vilevile kuna hema mingi zimepangwa ambazo.

Mbele yangu naweza ona kuwa kuna mtu aliye ndani ya gari akiwa na furaha akibonyeza simu yake. Kando yake naweza ona kuwa kuna maandishi yameandikwa kwa kizungu Do you know you can verify your insuarance certificate dial star three five two .

Ninaweza kuona nyumba iliyo na dirisha, dirisha alafu nyumba hili limeandikwa Sunny Forex Bureau. Kwenye nyumba hili tunaona kwamba limetengenezwa na glesi lina maandishi kama vile Mpesa, Moneygram na Western Union.

Mbele yangu nawezaona maandhari ya sokoni, kuna mwanamke msomali ambaye amesimama kwa kuketi ihali kuna mwanamke ambaye anasimama, kuna nyanya, kuna viazi, kuna mwanamke ambaye ameketi pale karibu na ukuta, mwingine ameketi pale chini.

Mbele yangu kuna risiti ya Kenya revenue authority excise license ina maandishi ya taxpayer pin name and address, taxpayer information, factory details aidha tarehe, tarehe ya kuharibika.

Mbele yangu kuna watu ambao wameegesha magari yao, wanaume wawili mmoja amekaa juu yake, wengine wanamwangalia ilhali kuna mmoja ambaye ako kwa umbali haonekani, kuna miti ambayo imesimama juu kuna mmoja ambao umelala. Gari nyeusi na mengine kando ni meupe.

Huku kuna risiti liliowekwa kwa kuwa limetoka kwenye Kenya Revenue Authority , limeandikwa maneno haya, taxpayer information, applicant information, address details, you have requested for registration of the following tax obligation .

Mbele yangu kuna magari yaliyo egeshwa pale kwenye baraste yenye rangi nyeupe na nyeusi, juu kuna bango lililoandikwa Mercedes Center Ltd,chuma hiyo iko kwenye rangi nyeusi na nyeupe.

Mbele yangu naweza ona kuwa mandhari ni ya sokoni, kuna mahema, kuna mabati ambayo yameishaisha vile vile, nawezaona kuwa kuna boksi ambazo zimewekwa pale, kuna wamama, kuna watu ambao wamejaa pale sokoni.

Mbele yangu naeza ona mayai, kreti za rangi ya aina mbalimbali, nyekundu, samawati, kijani kibichi, manjano, bati ya kijani kibichi.

Huku unaeza ona sarafu za noti ambazo zimeshikiliwa mkononi, kati ya mihela hiyo kuna elfu moja ambazo zilikua zinatumika zamani, mia tano ambayo mpaka sasa hivi unatumika.

Kuna mahali pa kuegesha magari. Magari hayo ni ya rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi. Vilevile hayajapangwa kwa mtindo kila moja limekaa kando yake na kujisimamia. Aidha madirisha yanaonekana nje.

Mbele yangu kuna bango lililo na mapicha na maandishi, mapicha ni ya magari na maandishi ni yafuatayo Psv taxi insurance one month TPO Ksh 3500 dial nambari sufuri saba, nne tano, mbili moja nane, nne tano sita.

Kuna boksi ambalo linaonyesha vifaa ambazo zinauzwa pale, vifaa hizi ni vitu ambazo hutumika kurembesha watu. Kuna jamaa amesimama pale kando, amevalia suruali nyeusi na kuna belti za kufungia amezipanga pale na polythene bag .

Mbele yangu kuna duka ambalo limeandikwa Yustina milk lenye bango lililochorwa ng'ombe, kando yake kuna maandishi ya tunauza maziwa fresh, chini yake kuna kibuyu cha maji.

Hapo kuna bango lililo na mchoro na maandishi, mtu ameketi na watoto wawili, mwanamke aliyeshikilia kikombe, aidha kuna glasi ya juisi, kuna kijiko anayeeka mdomo mtoto, aidha limeandikwa protect your family with CIC family medisure

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna duka ambalo limeandikwa mpesa. Vilevile kuna mahali pa kukanyanga, kuna maji naona kwenye duka hilo. Kuna ndoo ambalo liko pale linaonyesha kuwa usafi unadumishwa.

Mbele yangu naeza ona kua kuna watu ambao wanasalimiana, na yule ambaye anasalimia mwingine anashikilia na kumpa kifunguo mkononi, hii ni ishara ya kwamba wanafanya biashara ya kuuza gari kwa kua kuna gari pale kando aina ya rangi nyeupe.

Mbele yangu kuna soko lililoonyesha kuna nanazi. Kuna zile zimekatwa na zile ambazo hazijakatwa. Kuna mahindi, kuna bao za kushikilia, kuna mabati. Kwa umbali tunaeza ona kuna mawingu, kuna miti zinazoweza kuonekana.

Mbele yangu naweza ona kuna viatu za aina mbalimbali vile vile rangi ni ya samawati, nyeusi na majano kijani kibichi. Either hizi viatu ni zile za kutembelea zina miguu za gari.

Mbele yangu kuna matunda ya aina mbalimbali, kijani kibichi, manjano, nyekundu, nyeusi na nyeupe. Aidha kuna watu waliosimama kando ya matunda haya yaliyo kwenye beseni kubwakubwa.

Mbele yangu kuna mabango lenye duka la rangi ya sawamati either kuna watu ambao wanasimama kwenye bango lililoandikwa milk Atm .Kando kuna vibuyu vya maziwa ya chuma either kuna mlango wa kijani kibichi.

Mbele yangu kuna duka la mtu ambalo limeandikwa GSP MILK kwenye bango, vilevile bango hilo limeandikwa Milk, milk products, ice cream, packaged drinking water ndani ya duka hilo kuna mtu ambaye anasimama.

Mbele yangu ninaweza ona mabunda ya noti, vilevile kuna mkono ambao unashikilia mihela hiyo, aidha na kuna mtu pale amevalia vazi ya nyekundu, juu ya meza kuna pale.

Mbele yangu kuna magari yaliyoegeshwa kwenye baraste nyeupe, nyeusi. Aidha kuna waya za stima zinazopita. Kwa umbali kuna miti. Vilevile kuna ghorofa lililopale, tunaona bango lenye rangi ya samawati.

Mbele yangu kuna duka lililoandikwa salon na kuna viti mbili, aidha kuna baraste iliyo chini, kuna kiti kwa umbali, kuna vitu zilizopangwa mle ndani ya dukani, kuna bango linaloziba neno mpesa.

Mbele yangu kuna aina za mboga ambazo zimepangwa kwenye ndoo, mengine yamepangwa kwenye karatasi na vilevile mengi yakiwa ni viazi ilhali kuna mihongo ambayo iko pale.

Kuna mwanamge ambaye amesimama kando kunakaa ni duka, kuna mwingine ambaye anatabasamu. Kuna mananasi, ndizi matunda ya aina mbalimbali, hapa ni sokoni wanauza vitu vyao.

Mbele yangu kuna noti ya elfu moja ile mpya imeandikwa Kenya shilingi elfu moja legal tender for one thousand shillings alama A sufuri sufuri sufuri sufuri aidha kuna sheria ya kenya pale.

Hapa unaweza kuona noti mbili, noti moja hapo ikiwa ni ya elfu moja imeshikiliwa mkononi, hamsini iko juu ya meza inaonekana vizuri sana.

Mbele yangu kuna gari lililoengeshwa. Gari hili ni la rangi nyeusi. Juu kuna mataa ya kuwaka limewekwa kama sakafu ya chini. Nyuma kuna ukuta ambao uko kwenye rangi ya samawati.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna viatu vya aina mbalimbali. Kati ya hayo kuna yenye rangi nyeusi, rangi nyekundu na rangi ya aina mbalimbali.

Mbele yangu naweza ona kuna watu waliojaa either sehemu hii inakaa kana kwamba ni soko. Kuna magunia kuna wale walio chini wanazibeba kuna wale wamebeba bagi kuna bugdha umetulia.

Mbele yangu kuna matatu lililo na mchoro wa rangi ya manjano aidha kuna pipu zilizo kwenye rangi nyekundu aidha kuna mawaya zilizopita pale kuna mikembe kwa umbali yenye rangi nyekundu, samawati na kijani kibichi.

Huu ninaweza kuona kuwa kuna gari aina ya Pickup ambayo imeegeshwa. Gari hili liko kati ya rangi ya nyeusi na kuna mtu ambaye ameketi kwenye gari nyuma amevalia suti la aina ya manjano.

Mbele yangu ninaeza ona kuwa kuna mboga zile ambazo hutumika nyumbani. Kati ya hayo kuna viazi, vitunguu, nyanya, pia kuna mbao ambazo hizi vitu zimewekwa.

Mbele yangu naweza kuna bango ambalo limechorwa mtu akiwa anajishika kifua, bango hilo limeandikwa Personal Accident Cover ambapo vilevile kuna nambari imeandikwa contact us 07482256333

Mbele yangu kuna maziwa ambazo zimepangwa, aidha kuna zile ambazo zina na maandishi ya bango la royal milk aidha kuna royal

Kuna magari ya aina mbalimbali. Magari haya yameegeshwa kwa kuwa kwa lugha ya kimombo showroom . Vilevile juu kuna mataa ambayo yako pale juu. Sakafuni yametandazwa vizuri kwa kuwa yana tiles mzuri.

Mbele yangu naeza ona watu wanatembea katika soko. Kuna manguo zilizoanikwa juu. Mabati yanaonekana, watu wanashika viuno, wengine wanatembea, watu wengine wamevalia kofia kichwani.

Kuna magari, kuna nyumba ziko kwa umbali. Kuna miti yaliyosimama sana magari haya ni nyeusi na samawati. Tunaweza ona pia hakuna mawingu leo.

Mbele yangu ninaweza kuona kuwa kuna tikiti maji ambalo yamepangwa pale, moja imepangwa juu ya nyingine ,ilhali kuna maembe ambayo yako kando, haya ni mandhari ya sokoni ambayo watu huuzia mboga zao.

Mbele yangu ninaweza kuona kuna jamaa ambaye anashikilia vitu mkononi, kando ya vitu anashikilia kuna mbao ambazo vifaa vimepangwa, vifaa vya kurembesha wanawake shingoni, vilevile kuna taa ambalo linamulika kule kando.

Mbele yangu kuna meza lilowekwa noti za elfu moja. Yako kama manne yameandikwa kwa lugha ya Kenya. Noti hizi ni za sarafu za nchi ya Kenya.

Mbele yangu kuna magari ya aina mbalimbali, aidha kuna nyumba iliyo mbele, kuna chuma za stima, magari hayo ni nyeupe, nyeusi na kuna bango lililowekwa pale kando.

Ninaweza kuona baiskeli. Duka limeandikwa Base Mpesa . Kuna mtu mblaki amevalia kaptula. Linaweza kuonekana, aidha kuna pahali pa kupandia. Kuna sakafu lililokuwa na mawe na mchanga.

Mbele yangu ninaona magari ya aina mbalimbali ambayo yamewekwa kwenye nyumba aina ya showroom, magari haya ni nyeusi, samawati na nyekundu yanaonekana vizuri.

Mbele yangu ninaweza kuona kuwa kuna gari. Magari yamepangwa juu chini. Lori linaendeshwa na mtu ambaye anajua kuendesha magari haya.

Mbele yangu kuna mboga ya aina mbalimbali ambayo hutumiwa nyumbani. Ambayo yametandazwa kwenye meza. Kati yao kuna dania na kabeji, vilevile kuna kitunguu.

Naeza ona kuna simu ya mkono, simu hiyo inaonyesha mpesa menu kuna send money, withdraw cash, buy airtime , lipa na mpesa, loans and savings na my account aidha kuna bango nyumba limeandikwa lipa n mpesa.

Naweza ona kuna duka ambalo limeandikwa Mpesa, kando yake kuna mawe, kuna mbao la stima, kuna mtu ambaye anatembea ndani ya duka, kuna ndizi, kuna ndoo.

Mbele yangu naeza kuona kuwa kuna msichana ambaye amevalia vazi la kiislamu vilevile kuna M-PESA imeandiikwa pale, kuna duka. Kuna jamaa pia ameketi pale kando. Hapa kuna viti ambaye yuko hapa chini.

Mandhari ni ya sokoni, vile vile ndizi, maembe, machungwa yanaonekana. Jamaa yule anasimama ako pale anakagua mali, kuna mwanamke ambaye ako upande wa kuuza.

Ninaweza kuona huku ni sokoni kwa sababu viatu vinavyopangwa pale ni viatu vya aina mbalimbali. Viatu hivi ni viatu zile za kuonyesha utamaduni wa watu mbalimbali, vile vile kuna uchafu ambao uko pale chini, kuna rangi ya nyeupe ambayo imetandazwa pale.

Unaweza ona kuwa kuna gari ambalo limeegeshwa. Gari hili ni aina ya matatu lenye rangi nyeupe. Kando yake juu kuna waya za stima ilhali vilevile kuna miti ambayo yanazingira gari hiyo.

Mbele yangu kuna noti ya elfu moja lilogeushwa upande wa nyuma. Aitha, noti ili limeshikiliwa kwa mkono. Linaonyesha Kenya, Benki Kuu ya Kenya, Central Bank of Kenya , Shilingi elfu moja.

Mbele naweza ona kuna bango, ndani ya bango kuna mchoro wa pikipiki ambao umelazwa kwa barabara. Bango hilo limeandikwa Motorcycle Insurance yanamaanisha haya kwa kimombo We have two categories; Psv,bodaboda and private vilevile kuna nambari limeandikwa pale chini.

Unaeza ona kuwa kuna bango limeandiwa balance Kenya shillings elfu sitini na nane mia nane, kando kuna maandishi ya send and request, pay, withdraw, airtime, mpesa statement, see all .

Mbele yangu naweza ona kuna nyama ambayo yamepangwa, kwa vile vile kuna yale ambayo yamewekwa kwenye chuma. Kuna mtu ambaye amevalia vazi nyeupe na mwingine amevalia kofia kichwani na kufanya shughuli kule kando.

Mbele yangu kuna magari yaliopangwa kwa nyasi. Magari haya ni yenye rangi nyeusi, nyekundu na nyeusi samawati. Vilevile yamejipanga vizuri na kuna mamiti nyuma.

Mbele yangu kuna watu wawili wamesimama mmoja jinsia ya kiume mwingine jinsia ya kike. Ule wa jinsia ya kike ni ana mila ya kinyeupe. Ilhali kuna gai nyuma yao, kuna miti yaliowekwa pale yenye rangi ya kijani kibichi.

Leo kuna magari ya aina mbali mbali, gari nyekundu, nyeusi, nyeupe, majano, mataa ya nyekundu, vile vile magari haya yanaangalia njia tofauti na mengine.

Kwenye bango unaweza ona kuna bango ambalo limechorwa mwanamke ambaye ni mjamzito. Bango hilo limeandikwa Jubilee Health Insuarance Cover Bora Quality Hospital Cover meets affordability budget friendly maternity cover .

Tunaweza ona kuwa huu ni mkono wa mtu ambao unashikilia mtu ndani yake amefungua Mpesa app ambalo lina menyu na inaonesha ma transcations ambazo amekuwa akizifanya kama send money kuna pesa zilizopo kwenye baki kwenye pesa yake ambayo ni zaidi ya mia tano.

Mbele yangu kuna bango ambalo limechorwa watu watatu, mwamke, mwanaume na mtoto mdogo ambaye anafungua mkono. Kwenye bango hilo limeandikwa kwa lugha ya kimombo life insurance .Vilevile lina nambari la kubonyeza na pia lina websaiti la ku dail .

Mabango limechorwa na lina maandishi. Mchoro ni wa nyumba na wa maandishi, PROTECT YOU DREAM HOME FOR 20 YEARS WITH SINGLE PREMIUM HOUSE INSURANCE . Na kuna nambari.

Mbele yangu ninaweza kuona kuwa kuna bango lililoandikwa mpesa, pesa zimeandikwa shiling elfu sitini na nane na mia nane, vilevile kuna mwanamke ambaye amevalia vitu vya masikio shingoni, aidha kuna Beth Obura, Brian Ocharo na Oyon Jala.